Vifungashio na chupa za aina mbalimbali, zimefungwa vizuri katika rafu ya rangi nyeupe, hii ni mifano ya dawa zinazopatikana katika maduka ya dawa za kilimo na pembejeo za mifugo, mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kwa kujipatia pembejeo mbalimbali, zinazowawezesha kuboresha mifugo yao na mazao yao shambani.

Wahudumu na watengenezaji wa mbolea katika maduka ya pembejeo za kilimo, wakiwa wanapakia mbolea katika mifuko meupe yenye ukubwa tofauti. Mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea, hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora.

Duka lenye dawa za mifugo na pembejeo za kilimo lenye jina osho likiwa wazi, muuzaji amekaa ndani kwa ajili ya kuwauzia wateja, nje ya duka hilo kuna wapita njia na pikipiki zilizopaki zikionyesha shughuli za kiwanda za kila siku duka hili linahudumia wakulima na wafugaji kwa ajili ya kuwapatia huduma kwa ufugaji na uzalishaji bora.

Kifungashio maalumu na chupa vyenye rangi ya nyeupe na kijani na picha ya mbwa na paka pamoja na maneneo yanayosomeka "NATURAL ANTIBIOTIC", ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi utumika kama kinga na tiba ya wanyama kwa ajili ya kuimarisha afya na ustawi wao.

Muhudumu wa jinsia ya kike akiwa amesimama mbele ya rafu za mbao ziilizopangwa vizuri vifungashio na chupa mbalimbali ikiwa ni mifano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kwa kujipatia pembejeo mbalimbali zinazowezesha mazao yao na mifugo.

Chupa lenyee rangi nyeupe na mfuniko mweusi yenye maandishi, inayosomeka chikitopu na picha ya ng'ombe mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za kulevya dawa hizi ni muhimu kwa wanyama kwa ajili ya kuimarisha afya na ustawi wao.

Mfuko wa mbolea wenye rangi nyeupe ni mfano wa pembejeo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, mbolea hizi hutumika kwa ajili ya kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji bora wa mimea hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora.

Ndani ya duka la kuuzia pembejeo bora za kilimo na mifugo lilitolewa ''osho'' wahudumu wawili wamekaa kwa furaha, wakijadili namna ya kupata wateja wanaonufaika na bidhaa zao mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kwa kujipatia bidhaa mbalimbali zinazoenda kusaidia mifugo yao pamoja na mazao yao shambani.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

Kifungashio na chupa vyenye rangi ya bluu na nyeupe na maandishi yanayosomeka "Pet Electro" na picha ya paka na mbwa mweupe. Ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi utumika kama kinga na tiba ya mifugo ya wanyama ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungashio cha rangi nyeupe chenye maandishi yanayosomeka "extra" na picha ya mbuzi pamoja na kondoo; ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya mifugo kwa ajili ya kuimarisha afya na ustawi wao.

Wauzaji wa mbolea wamesimama na mwingine amechuchumaa wakiwa na mifuko ya ukubwa tofauti iliyobeba mbolea, mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuwaji bora wa mimea hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora.

Kifungashio cha chupa nyeupe cha rangi ya bluu, na picha ya Mbwa na paka wadogo ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Sawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama, huonesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Mkulima akiwa amesimama mbele ya mifuko ya mbolea ya rangi nyeupe yenye maandishi "Mea" ya ukubwa tofauti, ikiwa imepangwa vizuri. Hii ni mifano bora ya pembejeo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Mbolea hizo hutumika kuongeza rutuba na kuongeza ukuaji wa mimea, hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora.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

Chupa na vifungashio mbalimbali vimepangwa vizuri juu ya meza hii ni mifano ya dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. dawa hizi hutumika kwa ajili ya wakulima mashambani na kuongeza mazao na pia ni dawa zinazopatikana ili kulinda afya ya mifugo.

Kifungashio cha rangi nyeupe na nyekundu na maandishi ''Bravecto'', na picha ya mbwa mweupe, ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya wanyama, ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Kifungashio na chupa vyenye rangi nyekundu na njano na mandishi ya boma ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo. Dawa hizo hutumika kwa kinga na tiba za magonjwa kwa wanyama na huonesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungashio na chupa venye rangi nyeupe na bluu na maandishi yanayosomeka "kumitasi" na picha ya mnyama ni dawa za kupatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hii iliyotumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama inayo onyesha umeamua kuwahudumia mifugo kwa njia bora kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Kifungashio cha rangi nyeupe chenye maandishi ''BRAVECTO'' na picha ya mbwa mweupe ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na kuonesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.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

Chupa ya rangi nyeusi na machungwa na picha ya ng’ombe mkubwa, ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama kinga na tiba za wanyama na huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo,, kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungashio maalumu chenye maandishi "Bioline" na picha ya paka na mbwa, ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Makuli wanashusha mifuko ya mbolea kutoka kwenye gari kubwa na kupeleka dukani, mbolea hizi hutumika kuongeza rutuba kwenye udongo na kusaidia ukuaji wa mimea, hivyo kuleta mavuno mengi na yenye ubora. Uwasilishaji wa mifuko hii unaakisi matokeo ya chanya kwa matumizi ya pembejeo bora katika kilimo.

Duka la pembejeo na dawa za mifugo lenye jina "Osho", likiwa wazi na muuzaji amekaa ndani tayari kuwahudumia wateja. Nje ya duka hilo kuna wapita njia na pikipiki zilizopaki, kuonyesha shughuli za kawaida za kila siku. Duka hili linawahudumia wakulima na wafugaji, kwa kuwapatia bidhaa muhimu kwa ajili ya afya za mifugo na uzalishaji bora wa mazao.

Kifungashio cha rangi ya kijani na chenye picha ya mbwa, ikiwa na dawa za mifuko zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama Kinga na tiba za wanyama , huonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao .

Kifungashio maalumu chenye maandishi “nexguard” na picha ya mbwa mwenye manyoya angavu, ni mfano wa dawa zinazopatikana katika maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya wanyama ili kuhakikisha afya na ustawi wa afya zao.

Kifungashio na chupa za rangi nyeupe, zenye picha za wanyama mbalimbali ni mfano wa dawa za mifugo zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo, dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama, inayoonyesha umuhimu wa kuwahudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Kifungashio cha rangi ya bluu na kijani, chenye maandishi 'STREXIA' na picha ya kuku wakubwa na wadogo, ni mfano wa dawa zinazopatikana kwenye maduka ya pembejeo za kilimo na dawa za mifugo. Dawa hizi hutumika kama kinga na tiba ya magonjwa ya wanyama na huonyesha umuhimu wa kuhudumia mifugo kwa njia bora ili kuhakikisha afya na ustawi wao.

Mhudumu wa jinsia ya kike akiwa amesimama mbele ya rafu zilizopangwa vifungashio na chupa mbalimbali, zikiwa na dawa za mifugo na mimea; ikiwa mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kupata pembejeo bora za dawa za mifugo, kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa mazao na kulinda afya ya mifugo wao.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

Mazao ya aina ya pilipili hoho yenye rangi ya kijani angavu sana na yanamea, yamevunwa vizuri na kupangwa katika vikapu maalumu huku wakulima wakiwa wamesimama pembeni, na kuratibu namna ya kusafirisha haya na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuyauza na kujipatia kipato.

Wakulima wakiwa wameinama, wakiendelea kuchambua zao aina ya kahawa, nyekundu zilizoiva, za kijani na zilizoharibika. Wanatenga zilizo bora zaidi na kuzikusanya vizuri, na kuzifunga katika vifungashio mbalimbali, kwa ajili ya kuzipeleka sokoni na kuuza, kama zao la biashara kwa ajili ya kujipatia kipato.

Bustani ndogo yenye mbogamboga na matunda aina ya mbali mbali, imejaa rangi za kupendeza za kijani kibichi, huku mkulima akiitunza kwa uangalifu ili kuhakikisha mazao bora masafi yanapatikana na kwa ajili ya kuyapeleka sokoni na kuyauza, ili aweze kujipatia kipato

Kundi la wakulima, wakichambua kwa makini zao aina ya kahawa zilizoiva za kijani na nyekundu, wakitenganisha zile zilizo bora zaidi kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inaonyesha umakini wa thamani ya zao hilo la biashara, tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa kwa ajili ya kipato cha familia na jamii.

Mazao ya mahindi yaliyovunwa na kutundikwa vizuri katika miti maalumu kwa ajili ya kukaushwa, mazao haya hukauka vizuri na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kama zao la nafaka ambalo lipo tayari kwa ajili ya kukobolewa na kutumika kama chakula.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amesimama shambani akiendelea kukagua miche ya nyanya iliyopandwa katika mpangilio mzuri, nyanya hizi huiva na na kukusanywa na kupelekwa sokoni kuuzwa kama zao la biashara na watu kwenda kutumia kama chakula.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa amesimama huku ameshika mahindi yaliyovunwa na mengine yako chini ya ardhini, tayari kwaajili ya kukaushwa na kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuzwa kama chakula na zao la biashara, mazao haya muhimu huweka thamani kubwa ya chakula na humpatia mkulima kipato kinachomuwezesha katika maisha yake.

Wakulima wengi baada ya kuvuna mazao mengi ya viazi mviringo na kuyapanga vizuri katika magunia meupe yaliyofungwa vizuri, tayari kwa ajili ya kupakiza kwenye gari kubwa na kusafirishwa hadi kupelekwa maeneo ya soko na kuuzwa, kama zao la biashara lenye thamani kubwa.

Mazao mengi aina ya vitunguu maji yamekusanywa vizuri pembeni ya shamba baada ya kuvunwa, yamewekwa juani ili yaweze kukaushwa na kukusanywa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kama zao lenye thamani la biashara linaloenda kuwasaidia wakulima kujipatia kipato.

Muuzaji wa jinsia ya kike akiwa ameketi vizuri na amepanga nyanya zake vizuri katika vyombo maalumu. Nyanya hizi zimeiva vizuri na kuwa na rangi nyekundu angavu. Wateja huja kununua nyanya hizi na kumpatia dada huyu kipato ambacho anaenda kukitumia nyumbani kwake kwa ajili ya kuendesha maisha yake ya kila siku.

Mche mrefu wa kijani kibichi ukiwa umebeba nyanya ambazo bado hazijaiva vizuri zikiwa na rangi ya kijani lakini zina afya ya kupendeza, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni ili kuuzwa kama zao muhimu la biashara linalotumiwa na watu wengi.

Katika shamba lenye miche mingi ya rangi ya kijani kibichi ya nyanya, nyanya za rangi nyekundu na kuiva vizuri zimepangwa katika matenga maalumu. Tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni na kuuzwa kama zao muhimu la biashara linaotegemewa na watu wengi.

Katika shamba kubwa lililo limwa mazao mengi ya vitunguu maji, limevunwa vizuri na vitunguu hivyo vimepakiwa katika magunia makubwa tayati kwaajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwaajili ya kuuza zao hilo muhimu la thamani na linalo wapatia wakulima kipato.

Wakulima wa jinsia mbalimbali, wakiwa shambani na vyombo vyao maalumu kama mabeseni, wakiendelea kuvuna nyanya zilizoshika rangi ya nyekundu na zingine bado za njano na kuziweka katika vyombo hivi tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupeleka sokoni na kuuza kama zao muhimu la chakula.

Mkulima wa jinsia ya kiume, akiwa ameinama katika shamba lililosheheni mimea mingi ya rangi ya kijani kibichi, akionyesha nyanya ambazo hazijaiva vizuri, zikiwa na rangi ya kijani angavu, ambazo zikiiva hukusanywa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kama zao muhimu la biashara.

Miche mingi ya mimea yenye matunda ya nyanya, ikiwa imepangwa vizuri katika mifuko maalumu iliyojazwa udongo wenye rutuba. Zao hili muhimu la nyanya huvunwa pale linapoiva na kuwa na rangi nyekundu na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kama zao muhimu la biashara.

Kuundi la wakulima baada ya kuvuna mazao ya mahindi kutoka kauyika shamba lililomea vizuri enye miche mirefu ya rangi ya kijani, wanapakia mahindi haya katika magunia maalumu tayari kwajili ya kusafirisha zao hili la biashara na kulipeleka sokoni kwajili ya kuuzwa.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wakiwa wamechuchumaa katika shamba lililosheheni miche mingi ya nyanya, miche hii ni mirefu na ya rangi ya kijani kibichi yakiwa yamebeba nyanya ambazo hazijaiva vizuri, wanaonekana wakijadiliana kwa karibu namna ya kuzichukua nyanya hizo zitakapoiva na kuzipeleka sokoni na kuziuza kama mazao muhimu ya biashara.

Kundi la wakulima wakiwa wanachambua zao aina ya kahawa nyekundu zilizoiva na zilizo bora zaidi wakizifungasha katika vifungashio maalumu, kwa ajili ya kuzipeleka sokoni na kuziuza kama zao la biashara lenye thamani kubwa na kujipatia kipato.

Mazao aina ya nyanya yaliyolimwa vizuri katika msitari ulionyooka yakiwa yametoa matunda ya rangi nzuri zilizoiva ya rangi nyekundu na mengine yakiwa bado ya kijani, mazao haya muhimu ya biashara hupelekwa sokoni kuuzwa kwa ajili ya wakulima kujipatia kipato.

Wakulima wakiwa wanaendelea kuvuna mazao aina ya viazi mviringo, na kuweka vizuri kwenye ardhi, tayari kwa ajili ya kuyapanga katika mifuko maalumu au matenga na kuyasafirisha kwenda sokoni kwa ajili ya kuuzwa. Zao hili muhimu la biashara hutumiwa na watu wengi kwa ajili ya chakula na biashara.

Vijana wawili wa jinsia ya kike na kiume wamesimama mbele ya mti mkubwa uliosheheni maembe mengi ya rangi ya kijani na nyekundu. Maembe haya huiva vizuri na kukusanywa ili kupelekwa sokoni na kuuzwa kama zao la biashara, linaloenda kutumika kama matunda na wengine hutumia kwa ajili ya kutengenezea juisi zinazouzwa mabarabarani.

Mkulima wa jinsia ya kiume, baada ya mavuno ya mahindi yaliyokauaka vizuri juani, ameyapakia kwenye magunia meupe tayari kwa ajili ya kuyasafirisha. Nyuma yake kuna tenga maalumu linalobeba mahindi haya na kuyapeleka sokoni moja kwa moja na kuyauza kama zao muhimu la biashara na lenye thamani.

kKatika shamba kubwa lolosheni miche mingi ya migomba ndizi zimefungwa vizuri na mifuko ili zisianguke ndizi hizi hizi ni za rangi ya kijani zikiwa bado hazijakomaa vizuri zinapokomaa wakulima huzivuna na kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kujiuza kama zao lenye thamani kubwa.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amechuchumaa katika shamba kubwa lenye mipapai mingi iliyozaa matunda mengi ya mapapai, huku mkononi akiwa ameshika matunda haya yaliyoiva vizuri. Matunda haya hukusanywa na kuuzwa sokoni kama zao la biashara na kumpatia mkulima kipato.

Wakulima baada ya kuvuna zao aina ya viazi vitamu na kupanga vizuri katika matenga maalumu ya rangi tofautitofauti, wakisubiria usafiri unaokuja kupakia mazao hayo muhimu ya biashara na kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza ili waweze kujipatia kipato.

Mkulima baada ya mavuno ya mazao ya mananasi wameyapakia vizuri katika matenga makubwa ya rangi nyekundu, na kuyapakia katika gari kubwa linalosafirisha mazao haya moja kwa moja kwenda sokoni, kama zao kubwa la biashara lenye thamani kubwa linalotumiwa na watu wengi.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amesimama mbele ya miche mirefu ya mazao ya kahawa, akiendelea kuvuna kaha hizi kutoka mtini ili kupeleka sokoni na kuziuza. Zao hili muhimu akahawa kuutumia na watu wengi katika masoko makubwa ya ndani na nje ya nchi na kumpatia mkulima huyu kupata kipato.

Wakulima wawili wa jinsia ya kiume wakiwa wamesimama mbele ya mti wa muembe uliostawi vizuri. mti huu umebeba maembe ya rangi nyekundu ambayo yameiva vizuri. maembe haya yakiiva hukusanywa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kwenda kuuzwa ili wakulima waweze kujipatia kipato.

Shamba kubwa sana lililopangiliwa vizuri, miche mingi ya mipapai iliyotoa matunda mengi ya rangi ya kijani ambayo bado hayajakomaa vizuri, mapapai haya ya kikomaa kukusanywa pamoja na kusafirishwa kwa ajili ya kwenda sokoni na kuuzwa kama zao muhimu ya biashara, watu kununua kwa ajili ya kutengeneza juisi na kula matunda majumbani.

Wakulima wa jinsia ya kiume wamesimama pembeni ya migomba, wakiisaidia kusimama vizuri ili iendelee kukomaza ndizi hizi nzuri za rangi ya kijani ambazo bado hazijakomaa vizuri. Zao hili muhimu la biashara likikomaa hukusanywa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kama chakula na wakulima kujipatia kipato.

Wakulima wakiwa wametoka kuvuna mazao mengi aina ya mananasi na kuyapakia vizuri katika matenga ya rangi tofauti, huku nyuma kukiwa na shamba kubwa lililo stawi vizuri, linaloonyesha ubora wa mazao hayo yaliyovunwa kutoka katika shamba hilo. Mazao haya muhimu hupelekwa sokoni na kuuzwa kwa ajili ya kuwapatia wakulima kipato.

Karoti nyingi sana zimevunwa na kumwagwa shambani, tayari kwa ajili ya kukusanywa na kuwekwa katika vyombo maalumu na kupelekwa katika usafiri, ili zikauzwe sokoni kama zao muhimu la biashara. Karoti hizi zina muonekano mzuri na zimestawi vizuri, zikidhihirisha juhudi wakulima walizoweka katika kutengeneza zao hili muhimu la biashara.

Wakulima baada ya kazi ya uvunaji, wamepanga vizuri mazao aina ya viazi mviringo kwenye magunia meupe na makubwa, huku gari la kupakia mizigo hii likiwa tayari likisubiri upakiaji na kupeleka viazi hivi sokoni vikauzwe na wakulima wajipatie kipato.

Mikungu mikubwa ya ndizi iliyotoka shambani imepangwa chini kwa mpangilio mzuri, wakulima wakiwa wanaratibu upangaji wake huku wengine wakikaa pembeni wakipumzika baada ya kazi wakijiandaa kusafirisha sokoni kama zao la biashara na lenye thamani.

Kundi la wakulima wakichambua kwa makini zao aina ya kahawa zilizoiva za kijani na nyekundu; wanatenganisha zilizo bora zaidi kwa ajili ya soko. Kazi hii ni ya mikono na inaonyesha umakini na thamani ya zao hilo la biashara, tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa ili wakulima wajipatie kipato.

Shamba la migomba iliyoenea kwenye eneo kubwa likiwa limeota kwa mpangilio mzuri na imebeba mikungu mikubwa ya ndizi za kijani zilizo komaa. Mazingira yanaakisi afya bora ya mimea na ndizi hutumika kama zao la biashara linalovunwa na kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa ili wakulima wajipatie kipato.

Kundi la wakulima liko shambani baada ya mavuno huku viazi vingi vyenye rangi ya udongo vimetandazwa chini vikiwa vimetoka kuvunwa. Baadhi ya wakulima wameinama wakivipanga kwenye magunia tayari kusafirishwa kwa kupelekwa sokono kwa ajili ya kuuzwa na wakulima hao hujipatia kipato.

Mkulima wa jinsi ya kiume akiwa ametoka katika shamba lililosheheni mazao na miche ya kijani kibichi uku akiwa ameshika tolori, lililojaa zao aina ya pilipili zao hili ni zao bora la biashara kwani uuzika sokoni na kumpa mkulima kipato chake cha kila siku.

Kundi la wakulima wakichambua kwa makini zao aina ya kahawa zilizoiva za kijani na nyekundu wakitenganisha zilizo bora zaidi kwa ajili ya soko, kazi hii ya mkono inaonyesha umakini na thamani katika zao hilo la biashara tayari kupeleka sokoni na kuuza ili kujipatia kipato.

Bustani ndogo yenye mbogamboga na matunda ya aina mbalimbali imejaa rangi za kupendeza na kijani kibichi huku mkulima akitunza kwa uangalifu ili kuhakikisha mazao bora na safi yanayotumika kwa ajili ya kuuza sokoni ili ajipatie kipato.

Wakulima wa jinsia ya kike, wakiwa wametoka katika shamba lenye rutuba na rangi nzuri ya kijani kibichi iliyojaa mazao, wakiwa wamepakia zao aina ya mboga za majani kwenye vikapu vya rangi tofauti, tayari kwa kupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza na waweze kujipatia kipato.

Mazao aina ya viazi mviringo, yakiwa yamevunwa na kupakiwa vizuri kwenye magunia meupe, katika eneo la shamba lililo wazi. Mazao haya yako tayari kusafirishwa na kwenda sokoni, ili yauzwe na mkulima aweze kujipatia kipato.

Wakulima wawili wakipakia karoti kwenye magunia makubwa yaliyojaa mazao hayo tayari kusafirishwa sokoni, mazingira ya kijani yanaonyesha shamba lililolimwa vizuri yakithibitisha kuwa ni zao la biashara linalolimwa kwa faida.

Katika shamba kubwa lililosheheni mimea ya kijani kibichi, iliyokatwa baada ya kuvunwa mazao ya vitunguu, iliyopangwa vizuri katika mifuko mikubwa tayari kwa ajili ya kusafirisha na kupelekwa sokoni ili viuzwe, na wakulima waweze kujipatia kipato.

Zao aina ya mihogo, likiwa limevunwa na kuwekwa katika magunia makubwa na kupangwa vizuri tayari kwaajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni ili kuuzwa, zao hilo biashara limestawi vizuri kutoka katika shamba lenye kijani kibichi lililo nyuma ya mazao haya.

Shamba la migomba lililoenea kwenye eneo kubwa likiwa limeota kwa mpangilio mzuri na yamebeba mikungu mikubwa ya ndizi za kijani zilizokomaa. Mazingira yanaakisi afya nzuri ya mimea na ndizi hizo hutumika kama zao la biashara na huvunwa na kusafirishwa kwenda sokoni kuuzwa ili mkulima ajipatie kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike ndani ya shamba lenye miti ya mikahawa, iliyojaa matunda mengi iliyoiva kwa rangi nyekundu na kijani, akijitahidi kuchagua kwa uangalifu na kukusanya mavuno haya muhimu ya biashara ambayo yanatarajiwa kuuzwa sokoni.

kundi la wakulima wakichambua kwa makini zao aina ya kahawa zilizoiva za kijani na nyekundu wakitenganisha zile zilizo bora zaid kwaajili ya soko kazi hii ya mikono inaonesha umakini na thamani ya zao hilo la biashara tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa ili kujipatia kipato cha familia na jamii

Shamba la nyanya limeshamili kwa mimea ya kijani kibichi iliyolimwa kwa mpangilio mzuri juu ya udongo wenye rutuba, nyanya hizi zimeiva kwa rangi ya nyekundu angavu huku zingine zikiwa bado za kijani. Mavuno yako tayari kwa wakulima wakiandaa nyanya hizo kwa ajili ya kupeleka sokoni na kuuza ili wajipatie kipato.

Wakulima wakiwa shambani baada ya kuvuna mazao mengi ya mahindi yaliyokomaa vizuri na kuyaweka juani ili yakauke, tayari kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa sokoni ili kuuzwa. Mazao haya ni bora katika kilimo cha biashara, kwani watu wengi hutumia bidhaa hii kama zao la chakula.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa amesimama katika mazao mengi ya mahindi yaliyovunwa na kukaushwa vizuri juani. Mazao haya hukusanywa na kufungwa sehemu moja na kusafirishwa kwenda sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili mkulima ajipatie kipato.

Wakulima wakiwa wamepanga mazao ya aina ya viazi katika magunia tofauti tayari kwa ajili ya kusafirishwa wakiwa katika eneo la shamba lenye majani mengi ya kijani, yanayoashiria ubora wa mazao haya zao hili la biashara kupelekwa sokoni na kuuzwa ili kulima hawa waweze kujipatia kipato.

Mkulima akiwa anapita katikati ya shamba na akishika majani ya vitunguu yaliyoshika rangi ya kijani kibichi, yamesimama juu ya udongo wenye unyevu yakionyesha afya ya zao hilo, yamepangwa kwa mstari yakiwa katika hatua nzuri ya kukua na kuvunwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa ili wakulima wajipatie kipato.

Wakulima wakiwa shambani katika shamba la mahindi lililokauka na kukomaa vizuri wakivuna mahindi na kutia katika vikapu kwa ajili ya kuyasafirisha na kuweka sokoni na kuyauza ili waweze kujipatia kipato cha kuwasaidia wao na familia zao.

Mkulima wa jinsia ya kike, aliyesimama kwenye mazao mengi ya mahindi yaliyowekwa juani kwa ajili ya kukauka, huku shamba lenye miche mingi ya mahindi yaliyokauka yakiwa mbele yake. Mazao haya hutumika kuuza sokoni ili mkulima aweze kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa amesimama katika mazao ya mahindi yaliyovunwa na kukaushwa juani huku nyuma kukiwa na miche ya mahindi yaliyokauka vizuri. Mazao haya hukusanywa na kusafirishwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kwani ni zao bora la biashara.

Mkulima wa kiume kasimama katikati ya shamba la kabichi zilizokomaa akitazama kwa fahari mazao yaliyomea kwa mpangilio mzuri, akijivunia mafanikio ya zao hilo la biashara linalomletea kipato na faida cha kuinua maisha yake.

Wakulima wakiwa wameinama na kutandaza kwa wingi vitunguu ardhini vilivyokaushwa baada ya kuvunwa tayari kwa kuuza sokoni. Mandhari hii inaonyesha zao hili la kibiashara likiwa katika hatua ya maandalizi ya soko ikiwa nI chanzo muhimu cha kipato kwa wakulima.

Mananasi yemevunwa na wakulima wameweka kwenye vikapu, tayari kwa kusafrishwa ili viuzwe na kujipatia kipato. Shamba likiwa limestawi vizuri na likiwa na matawi ya kijani kibichi yanayoashiria afya bora ya mimea.

Mkulima akiwa amesimama shambani na kuvuna mapapai yanayotoka katika miti iliyopangwa kwa mstari mzuri shambani, ikiwa ni matokeo na juhudi za wakulima waliotunza shamba hilo kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha uzalishaji mzuri wa mazao bora ya biashara.

Kundi la wakulima, wamekusanyika shambani kuchambua zao la vitunguu baada ya kuvunwa, wakiviweka kwenye ndoo huku wameinama, wakijiandaa kupeleka sakoni na kuuza zao hilo la biashara lenye thamani kubwa ili wajipatie kipato.

Wakulima wa jinsia tofauti wakiwa shambani wanakusanya zao aina ya viazi mviringo kutoka katika shamba lililoenea kijani kibichi, wanakusanya wakiwa wameinama huku wakulima wengine wakiwa wamesimama zao hili ni zao bora la biashara kwani huuzwa sokoni na kuwaingizia wakulima kipato.

Wakulima wa jinsia ya kike wakiwa wanatoka shambani huku wamebebelea vikapu vilivyo jaa zao la rangi ya kijani kibichi, mazao haya upelekwa sokoni na kuuzwa kama mbogamboga; ambayo watu wengi hununua na kuwapa wakulima kipato cha kusaidia maisha yao ya kila siku.

Kundi la wakulima wakichambua kwa umakini zao la kahawa zilizoiva za kijani na nyekundu wakitenganisha zile zilizo bora zaidi kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono inaonyesha umakini wa thamani wa zao hilo la biashara, tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa na wakulima kujipatia kipato kwa ajili yao na jamii.

Muuzaji ameinama akipanga mananasi yaliyoiva vizuri chini karibu na barabara tayari kwa kuwauzia wateja. Mananasi haya ni mazao ya biashara yanayovunwa kutoka shambani na kuletwa sokoni kwa ajili ya kipato, mazingira ni safi na yenye utulivu wa kufanyia biashara.

Mkulima wa kiume akipanga nyanya ambazo zimekomaa vizuri zenye rangi ya kijani kwenye ndoo baada ya kuvuna. Akiwa tayari kuzisafirisha na kuzipeleka sokoni kama zao la biashara, lenye soko la uhakika ili aweze kuziuza na kujipatia kipato.

Kundi la wakulima wakichambua kwa umakini zao aina ya kahawa zilizoiva za kijani na nyekundu, wakitenganisha zile zilizo bora zaidi kwa ajili ya soko. Kazi hii ya mikono, inaonyesha umakini na thamani ya zao hilo la biashara, tayari kupelekwa sokoni na kuuzwa, kwa ajili ya kipato cha familia na jamii.

Bustani ndogo yenye mbogamboga na matunda ya aina mbalimbali, imejaa rangi za kupendeza za kijani kibichi, huku mkulima akitunza kwa uangalifu ili kuhakikisha mazao bora na safi kwaajili ya matumizi ya kila siku.

Kundi la wakulima wakiendelea kupanda miche midogo ya rangi ya kijani kibichi katika makopo maalumu yaliyohifadhiwa kwenye mraba mkubwa. Wakiendelea kuhakikisha miche hii ipo kwenye udongo wenye rutuba na maji yanafikia kila mmea kwa ajili ya ukuaji bora ili kutoa mbegu zenye uhakika.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amesimama pembeni ya matikiti maji mengi yaliyovunwa shambani, huku lingine akiwa amilishikilia kichwani, sura yake inaonyesha juhudi na furaha aliyo nayo baada ya kuhudumia shamba lake vizuri na kutoa mazao mengi ya faida.

Bustani ndogo yenye mbogamboga na matunda aina mbalimbali imejaa rangi za kupendeza na kijani kibichi, huku mkulima akitunza kwa uangalifu hili kuhakikisha mazao bora na safi kwa matumizi ya kila siku ya nyumbani.

Wakulima baada ya kazi ya kuvuna viazi vitamu, kutoka mashambani uliozungukwa na uoto wa asili na miti ya kijani vikapu vyenye rangi mbalimbali vimejaa mazao hayo safi yaliyokusanywa kwa uangalifu ya kusubiri kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa au kwa ajili ya chakula nyumbani.

Wakulima wawili wa kiume, wamechuchumaa shambani wakiwa wameshika nyanya za kijani ambazo bado hazijaiva, wakiwa wanajadiliana kwa makini, wamezungukwa na mimea ya nyanya iliyopangwa kwa ustadi, ikiwa ni kazi na bidii za umakini katika kilimo. Mazingira ya shamba ni safi na ya kijani kibichi, yakidhihirisha juhudi za wakulima hawa katika kuhakikisha mavuno bora.

Wakulima wamelima vizuri shamba la migomba iliyoenea kwenye eneo kubwa, likiwa limeota kwa mpangilio mzuri na imebeba mikungu mikubwa ya ndizi ya kijani na zilizokomaa vizuri. Mazingira yanaakisi afya bora, ikiwa ni judi za wakulima zilizotumika katika kutengeneza zao hili la biashara au chakula linalotumika nyumbani.

Wakulima wawili wa kiume wamechuchumaa shambani, wameshika nyanya za kijani ambazo bado hazijaiva, wakionekana kujadiliana kwa makini. Wamezungukwa na mimea ya nyanya iliyopangwa kwa ustadi, ikionyesha kazi za bidii na umakini katika kilimo. Mazingira ya shamba ni safi na ya kijani kibichi, yakithibitisha juhudi za wakulima hawa katika kufanikisha mavuno bora.

Mashine kubwa ya kulimia ya rangi nyekundu iliyofungwa katika trekta kubwa, ikiendelea kuchimba udongo katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazunguka ardhini zikikata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa ajili ya kupandwa.

Mimea ya kijani imemea vizuri kwenye mfumo wa kilimo cha kisasa, ndani ya maboksi maalumu, yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri. Mashina yamepangwa kwa umakini kila mmea ukiwa na nafasi yake ya kupokea maji na virutubisho vinavyohitajika. Mashine zinasimamamia mzunguko wa hewa, mwanga na unyevu kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa ajili ya ukuaji wa mazao.

Mashine za kisasa za kilimo zimetumika katika mfumo huo wa kilimo cha ndani, ambapo mimea hupandwa kwenye maboksi maalumu . Miundombinu hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya mitambo kusaidia ukuaji wa mimea kwa ufanisi mkubwa bila kutumia ardhi ya kawaida ya shambani.

Mimea ya kijani imemea vizuri kwenye mfumo wa kilimo cha kisasa, ndani ya maboksi maalumu yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri, mashimo yamepangwa kwa umakini, kila mmea ukiwa na nafasi yake ya kupokea maji na virutubisho vinavyohitajika. Mashine zinasimamia mzunguko wa hewa mwanga na unyevu unyevu kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa ukuwaji wa mimea .

Mashine kubwa ya rangi nyekundu ya kulimia, ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazunguka ardhini, zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa ajili ya kupandwa. Mashine hii huraisisha maandalizi ya shamba kwa kuokoa muda mwingi, na kuongeza ufanisi katika kilimo.

Mashine kubwa ya kulimia ya rangi nyekundu iliyofungwa katika trekta la rangi ya bluu, inaendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lenye nyasi fupi. Sehemu zake zinazunguka ardhini inakata nyasi kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa ajili ya kupandwa. Mashine hurahisisha kazi ya maandalizi ya shamba na huokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi mkubwa katika kilimo.

Mimea ya kijani imemea vizuri kwa mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya maboksi maalumu yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri, mashine yamepangwa kwa umakini, kila mmea ukiwa na nafasi yake ya kupokea maji na virutubisho vinavyohitajika. Mashine zinasimamia mzunguko wa hewa, mwanga na unyevu na kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa ukuaji wa mazao.

Mimea ya kijani inamea vizuri kwenye mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya maboksi maalumu yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri, yamepangwa kwa umakini kila mmea ukiwa na nafasi yake ya kupokea maji na virutubisho vinavyohitajika. Mashine zimesimamia mzunguko wa hewa, mwanga na unyevu kuhakikisha mazingira yanabaki safi nasalama kwa ajili ya ukuaji wa mazao.

Mashine ya kisasa ya kilimo yenye magurudumu manne ipo ndani ya shamba la kisasa la kuoteshea mimea ikipita taratibu katikati ya mistari mirefu ya mimea ya matango iliyoning'inia. Mashine hii imeundwa kusaidia kazi za kilimo kwa ufanisi mkubwa bila kutumia nguvu za kibinadamu.

Mashine za kisasa za kilimo zinatumika katika mfumo huo wa kilimo cha ndani, ambapo mmea hupandwa kwenye safu wima. Miundombinu hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya mitambo kusaidia ukuaji wa mimea kwa ufanisi mkubwa bila kutumia ardhi ya kawaida ya shambani.

Mashine kubwa ya kulimia ya rangi nyekundu ikawa imefungwa katika trekta kubwa ikiendelea kuchimba udongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi, sehemu zake zinazunguka ardhini na kukata udongo kwa kasi huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa.

Mashine za kisasa za kilimo zinalima mboga kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo, zinatumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone na taa za mwanga wa bandia kusaidia ukuaji wa mimea. Mfumo huu huongeza mavuno na kutumia nafasi ndogo na maji kidogo, huku inahakikisha usafi na udhibiti wa mazingira ya ukuaji.

Mimea ya kijani kibichi, imemea vizuri kwenye mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya maboksi maalumu yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri. Mashine imepangwa kwa umakini, kila mmea ukiwa na nafasi yake ya kupokea maji na virutubisho vinavyohitajika. Mashine zinasimamia mzunguko wa maji, mwanga na unyevu, kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa ukuaji wa mazao.

Mashine za kisasa za kilimo zimetumika katika mfumo huu wa kilimo cha ndani ambapo mimea hupandwa kwenye maboksi maalumu, miundombinu hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya mitambo ya kusaidia ukuaji wa mimea kwa ufanisi mkubwa bila kutumia ardhi ya kawaida ya shambani.

Mimea ya kijani imeenea vizuri kwenye mfumo wa kilimo cha kisasa ndani ya maboksi maalumu yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri. Mashuni yamepangwa kwa umakini, kila mmea ukiwa na nafasi yake ya kupokea maji na virutubisho vinavyohitajika. Mashine zinasimamia mzunguko wa hewa, mwanga na unyevu kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa ukuaji wa mazao.

Mashine ya kisasa ya kilimo inalima mboga kwa mfumo wa ndani bila kutumia udongo, hutumia teknolojia ya umwagiliaji wa matone na taa za mwanga wa bandia kusaidia ukuaji wa mimea. Mfumo huu huongeza mavuno kwa kutumia nafasi ndogo na maji kidogo huku ikihakikisha usalama na udhibiti katika mazingira ya ukuaji.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

Mashine ndogo ya kulimia yenye rangi nyekundu na ya machungwa. Mashine hii inafanya kazi kwa ufanisi ya kukata nyasi kwa usahihi na kurahisisha kazi katika maswala ya kuandaa shamba. Hupunguza nguvu za kazi za mikono na kuongeza ufanisi katika kilimo.

Mimea yakijani imemea vizuri kwenye mfumo wa kilimo cha kisasa, ndani ya maboksi maalumu yaliyoandaliwa kwa mpangilio mzuri. Mashine imepangwa kwa umakini kila mmea ukiwa na nafasi yake ya kuokea maji na virutubisho vinavyohitajika. Mashine zinasimamia mzunguko wa hewa, mwanga na unyevu kuhakikisha mazingira yanabaki safi na salama kwa ukuaji wa mazao.

Mashine kubwa ya kulimia yenye rangi nyekundu ikiendelea kukata nyasi kwa nguvu katika eneo la shamba, sehemu zake zinazozunguka ardhini inakata nyasi kwa kasi huku nyuma likiacha shamba lililotayari kwa ajili ya kupanda. Mashine hiyo ya kisasa hurahisisha maandalizi ya shamba kwa kuokoa muda mwingi na kuongeza ufanisi katika kilimo cha kisasa.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

Trekta kubwa lililofungwa mashine ya kulimia yenye rangi nyekundu, inayoendelea kuchimba undongo kwa nguvu katika eneo la shamba lililo wazi. Sehemu zake zinazunguka ardhini zinakata udongo kwa kasi, huku nyuma ikiacha mistari iliyonyooka tayari kwa kupandwa.

Mashine za kisasa za kilimo, zinatumika katika mfumo huu wa kilimo cha ndani ambapo mimea hupandwa kwenye maboksi maalumu, miundombinu hii ina akisi matumizi ya teknolojia ya mitambo inayosaidia ukuaji wa mimea kwa ufanisi mkubwa bila kutumia ardhi ya kawaida.

Trekta ya kulimia na kuanda shamba inaendelea kufanya kazi hii kwa ustadi, trekta hii inasukumwa kwa ufanisi ikiashiria matumizi ya teknolojia katika kilimo cha kisasa, mandhari hii inasisitiza umuhimu wa mashine za kilimo katika kuongeza tija na kurahisisha kazi kwa wakulima.

Samaki wa urembo wa rangi tofauti wakiogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri, huku wakizunguka kwenye tanki la kioo wakitunzwa kwa uangalifu. Ufugaji wa samaki hawa hutumika kama mapambo na, ni chanzo kizuri cha kipato.

Samaki wa urembo wa rangi tofauti wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri huku wakizungukwa na uoto wa kijani kibichi kwenye tenki la kioo wakitunzwa kwa uangalifu. Ufugaji wa samaki huwa unatumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha mapato.

Samaki wa urembo wa rangi ya dhahabu anaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi akiwa anameremeta kwa uzuri huku akizunguka kwenye tangi la kioo akiytunzwa kwa uangalifu. Ufugaji wa samaki hawa hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha mapato.

Samaki wa urembo wa rangi ya dhahabu wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanamelemeta kwa uzuri huku waki zunguka kwenye tangi la rangi ya kioo na miche ya kijani kibichi wakitunzwa kwa uangalifu. Ufugaji wa samaki hawa hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha kipato.

Samaki wa urembo wa rangi ya machungwa na bluu wakiwa wanaogelea kwa utulivu ndani ya maji safi, wakiwa wanameremeta kwa uzuri wakizungukwa na majani ya kijani kibichi huku wakiwa wanatunzwa kwa unagalifu, ufugaji wa samaki hawa hutumika kama mapambo na ni chanzo kizuri cha mapato.

Bwana misitu wa jinsia ya kike aliyevalia shati ya buluu, amechuchumaa katika eneo lenye uwazi lenye miche mifupi ya rangi ya kijani kibichi huku mkononi akiwa ameshikilia mche mdogo wa rangi ya kijani, tayari kwa kuupanda ardhini. Akidhihirisha kampeni za kata mti panda mti ili kuongeza misitu nchini.

Watu wakipanda miche midogo ardhini kuonyesha jitihada za kuhifadhi mazingira na kupambana na uharibifu wa asili wakishiriki kampeni za kijamii za upandaji miti, ili kuongeza misitu na kukabiliana na mabadiliko ya tabiya ya nchi,

Misitu kwenye kijani kibichi imejaa vichaka na mimea vya aina mbalimbali, huku njia nyembamba ikikatiza katikati ya uoto huo wa asili, ikionyesha utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda rasilimali za misitu.

Msitu wenye kijani kibichi na vichaka umeja mimea ya aina mbalimbali uku njia nyembemba ikiwa na alama y a mshale kuendelea mbele ikikatiza katikati ya uoto uo wa asili ikionyesha utulivu wa mazingira na umuhimu wa kulinda lasilimali za misitu.

Katika juhudi za kuhifadhi na utekelezaji msitu nchini, makundi ya miche mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kulingana na aina ya mmea; ndani ya mazingira ya kijani ya msitu. Pembeni bwana misitu amesimama akionyesha umuhimu na uangalifu wa kuhakikisha kila kundi la miche linatunzwa kwa usahihi.

Mimea ya kijani ikiwa katika mifuko ya plastiki, katika eneo la wazi lenye mchanga na miti ya asili. Mandhari inaakisi shughuli za upandaji miti na uhifadhi wa mazingira, ambapo miche huandaliwa kwa ajili ya kupandwa kwenye hifadhi za misitu.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yamepangiliwa vizuri katika sehemu ya shamba iliyopo wazi. Mabomba haya hutumika kupandia mimea kwa kutumia mfumo wa kisasa wa kilimo cha haidroponi, ambako mimea hupandwa bila udongo bali kwa virutubisho vinavyosambazwa kwenye mabomba haya kupitia mabomba ya umwagiliaji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yaliyopangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu, na ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea hupandwa pasipo na udongo, bali kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Mkulima wa jinsia ya kike akiwa anakagua mimea iliyopandwa katika mabomba maalum. Mimea hii hupandwa kwenye mabomba ambayo hayatumii udongo bali inapokea virutubisho kutoka katika mabomba ya umwagiliaji. Huo ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu, ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea hupandwa pasipo udongo bali kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yakiwa yamepandwa kwa ustadi uku juu yake kukiwa na mashimo na ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea hupandwa pasipo na udongo bali kwa kutumia virutubisho vinavyoyayushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi ya kijivu, yaliyopangwa vizuri katika shamba la ndani, yakiwa na mashimo upande wa juu na ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambao bado haijastawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi ambapo mboga hupandwa pasipo na udongo bali kwa kutumia virutubisho vinavyo yeyuushwa kwenye maji.

Bomba maalumu la rangi ya kijivu likiwa na mashimo pande zote na ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha hydroponi kinachowezesha mimea kustawi pasipo na udongo, bali kwa kutumia virutubisho vinavyowezeshwa kwenye maji.

Katika shamba kubwa na la kisasa, mabomba maalumu yamepangwa vizuri yakiwa na mashimo upande wa juu na ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haedroponi kinachowezesha mimea kustawi pasipo na udongo bali kwa kutumia virutubisho vinavyorushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mimea hupandwa kwenye mabomba maalumu yanayopokea virutubisho kutoka mabomba ya umwagiliaji, mimea hii haipandwi kwa udongo inafaa vizuri katika maeneo yasiyo namashamba na maeneo ya ardhi finyu.

Teknolojia ya kilimo ambako mboga hulimo kwenye maboksi maalumu ambayo hayawei huyu dongo bali virutubisho vinavyoonyeshwa kwenye maji na kufikishwa kwenye mimea hii kwa kutumia mabumba ya umwagiliaji kilimo hiki ni mashuhuri katika maeneo yenye ardhi finyu au maeneo ya mji.

Mabomba maalumu yenye rangi nyeupe na kijivu, yamepangwa vizuri katika mpangilio maalumu yakiwa na mashimo upande wa juu na ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, ambapo mimea hukuwa pasipo na udongo bali kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa na maji na kuingizwa kupitia mabomba ya umwagiliaji.

Teknolojia ya kilimo cha hydroponi, ambapo mboga hupandwa kwenye mabomba maalumu yasiyowekewa udongo, bali yanapata virutubisho kupitia mabomba ya umwagiliaji, kilimo hiki ni bora zaidi katika maeneo ya mjini na maeneo yenye ardhi finyu.

Bomba maalumu za rangi nyeupe zenye uwazi upande wa juu na ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila kutumia udongo, bali kwa kutumia virutubishio vinavyoyenyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yaliyopangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu na yemewekewa vifaa maalumu ambapo ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi iliyostawi, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi ambapo mimea hupandwa pasipo na udongo bali kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalamu ya rangi nyeupe yamepangiliwa katika mpangilio mzuri, yakiwa na uwazi upande wa juu na ndani yake kuna mimea iliyo chomoza ya kijani kibichi, mimea hii imestawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mmea kustawi na bila kutumia udongo bali kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Bomba maalumu za rangi nyeupe zimepangwa kwa ustadi zikiwa na mashimo pande ya juu. Ndani kuna mimea ya kijani kibichi ambayo imestawi, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyayushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambako mboga hulimwa bila kutumia udongo bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia mabomba ya maji, njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini na maeneo yenye ardhi finyu.

Bomba maalumu za rangi nyeupe, ikiwa imepangwa kwa ustadi ikiwa na mashimo pande zote na ndani kuna mimea ya kijani kibichi ambayo tayari imekwisha stawi vizuri. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila udongo, kwa kutumia virutubisho vinavyoyayushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe, yakiwa yamepangwa katika mpangilio mzuri, yakiwa na mashimo upande wa juu, ambayo ndani yake kuna mimea iliyostawi. Hiki ni kilimo bora cha haidroponi, ambapo mimea huoteshwa bila kutumia udongo bali kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haydroponi, ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo, bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea vilitubisho kupitia bomba za umwagiliji, njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi ,inafaa kwa kilimo cha kisasa cha mjini na maeneo yenye ardhi finyu.

Teknolojia ya kilimo cha haedroponi ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo bali hupandwa kwenye vyombo maalumu vinavyopokea virutubisho kupitia maji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi, inafaa kwa kilimo cha kisasa mijini na maeneo yenye ardhi finyu.

Bomba maalumu za rangi nyeupe zimepangwa kwa ustadi zikiwa na mashimo upande wa juu, na ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo myengine tayari imekwisha stawi na myengine bado, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyo yeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haifroponi, ambako mboga hulimwa bila kutumia udongo bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na huotesha mazao kwa ubora kwa muda mfupi. Inafanya kilimo cha kisasa mijini na maeneo yenye ardhi finyu.

Kilimo cha haidroponi ambako mboga zimelimwa bila kutumia udongo, bali zimepandwa kwenye ndoo maalumu zinazopokea virutubisho kutoka kwenye maji, njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na kutoa mazao bora kwa muda mfupi, inafaa kwa kilimo cha kisasa cha mijini na maeneo yenye ardhi finyu.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu ndani yake kuna mimea ya rangi ya kijani kibichi na rangi nyekundu ikiwa imestawi na kuchipua vizuri. Huo ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyowezesha kwenye maji.

Bomba maalumu za rangi nyeupe, zimepangwa kwa ustadi zikiwa na mashimo upande wa juu, ndani yake kukiwa na mimea ya kijani kibichi ambayo imekwishastawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi, kinachowezesha mimea kustawi bila kutumia udongo, kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambako mboga hulimwa bila kutumia udongo bali hupangwa kwenye maboksi maalumu inapokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji, njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na kutoa mazao bora kwa muda mfupi inafaa kwa kilimo cha kisasa cha mjini na maeneo yenye ardhi finyu.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo, bali hupandwa kwenye maboksi maalumu ya kupokea virutubisho kupitia mabomba maalumu, njia hii rafiki kwa mazingira kwa kutumia maji kidogo na kutoa mazao bora kwa muda mfupi , inaofaa kwa kilimo cha kisasa mjini au maeneo yenye ardhi finyu.

Tekinolojia na kilimo cha haidroponiki cha kulima bila kutumia udongo. Bali upandwa kwenye maboksi maalumu yanapokea virutubosho kupitia bomba maarumu, kwa bomba za umwagiliaji njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo hutoa mazao bora kwa mda mfupi, inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini au maeneo yenye ardhi finyu.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo, bali hupandwa kwenye mabomba maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji; njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi. Inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini au maeneo yenye ardhi finyu.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo bali hupangwa kwenye vyombo maalumu vya kupokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi yanafaa kwa kilimo cha kisasa mijini na maeneo yenye ardhi finyu.

Bomba maalumu za rangi yeupe, zimepangwa kwa ustadi zikiwa na mashimo upande wa juu na ndani yake kuna mimea kijani kibichi ambayo imestawi vizuri. Huo ni mfumo bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi vizuri bila udongo, kwa kutumia virutubisho vinavyosheyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo bali hupandwa kwenye maboksi maalumu, yanapokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi. Inafaa kwa kilimo cha kisasa mijini na maeneo yenye ardhi finyu.

Bomba za rangi nyeupe zimepangwa kwa ustadi zikiwa na mashimo pande zote. Ndani yake kukiwa na mimea ya kijani kibichi ambayo imestawi. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Mabomba maalumu ya rangi nyeupe yakiwa yamepangwa kwa ustadi yakiwa na mashimo upande wa juu. Ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo ishastawi vizuri. Huo ni mfano bora kwa kilimo cha ydroklonic kinachowezesha mmea kustawi bila udongo kwa kutumia virutubisho vinavyorushwa kwenye maji.

Bomba maalumu za rangi ya kijivu zilizopangwa katika ustadi wa hali ya juu zikiwa na mashimo pande zote na ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi amabyo imekwishastawi. Huo ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila udongo bali kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambapo mboga hulimwa bila kutumja udongo bali hupandwa kwenye maboksi maalumu yanapokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na hutoa mazao kwa mda mfupi na kinafaa kwa kilimo cha kisasa mjini na maeneo yenye ardhi finyu.

Bomba maalumu za rangi nyeupe zikiwa zimepangwa kwa ustadi, zikiwa na mashimo upande wa juu ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo imekwisha stawi vizuri, huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bila kutumia udongo, kwa kutumia virutubisho vilivyoyeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi, ambapo mboga hulimwa bila kutumia udongo bali hupandwa kwenye maboksi maalumu, yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji. Njia hii ni rafiki kwa mazingira, hutumia maji kidogo na hutoa mazao bora kwa muda mfupi. Inafaa kwenye kilimo cha kisasa mijini na maeneo yenye ardhi finyu.

Bomba maalumu za rangi nyeupe zikiwa zimepangwa kwa ustadi zikiwa na mashimo upande wa juu na ndani yake kuna mimea ya kijani kibichi ambayo mingine tayari imekwishastawi na mingine bado. Huu ni mfano bora wa kilimo cha haidroponi kinachowezesha mimea kustawi bile udongo kwa kutumia virutubisho vinavyoyeyushwa kwenye maji.

Teknolojia ya kilimo cha haidroponi ambako mboga hulimwa bila kutumia udongo bali upandwa kwenye mabomba maalumu yanayopokea virutubisho kupitia bomba za umwagiliaji, njia hii ni rafiki kwa mazingira hutumia maji kidogo na kutoa mazao bora kwa muda mfupi, inafaa kwa kilimo cha kisasa mjini na maeneo yenye ardhi finyu.

Shamba kubwa limepandwa miche mingi ya kijani kibichi, iliyopangwa katika mistari iliyonyooka ikiwa na matunda ya nyanya yaliyokomaa vizuri, mengine yakiwa bado ya kijani. Matunda haya hupelekwa viwandani kuchakatwa kwaajili ya kutoa bidhaa mbalimbali zinazotumika katika masoko na biashara ndani na nje ya nchi.

Shamba la mboga za majani limepandwa kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa likiwa tayari kwa mavuno ya kusambaza malighafi viwandani, mpangilio huu wa uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya kuchakata bidhaa kama: juisi, mbogamboga zilizokaushwa na virutubisho vya viwandani.

Ng'ombe wengi wamepangwa kwa mpangilio maalumu ndani ya banda la kisasa, wakiwa wenye afya nzuri na kutunzwa vizuri. Wanatumika kwa uzalishaji mkubwa wa maziwa yanayosindikwa kiwandani na kuwa bidhaa kama siagi, mtindi na jibini. Baadhi ya ng'ombe hao pia hutumika kwa ajili ya nyama inayochakatwa na kufungwa kitaalamu inayotumika kwa ajili ya soko.

Mkulima wa jinsia ya kiume amesimama katika shamba kubwa na la kisasa lililosheheni mimea mingi ya rangi ya kijani kibichi na miche ya minyanya mirefu nyanya hizo utumika kama mali ghafi zizopelekwa viwandani kwajili ya kuchakatwa na kusindikwa na kutoa bidhaa mbalimbali za viwandani zinazoenda kuuzwa masokoni.

Katika shamba kubwa na la kisasa lililolimwa kitaalamu mboga za majani nyingi zimepandwa kwa ajili ya malighafi zinazotumika kiwandani, kwa ajili ya kutoa bidhaa mbalimbali zinazochakatwa na kusindikwa bidhaa hizo zitolewazo ni kama mbogamboga zilizokaushwa na juisi.

Shamba la ndani la uyoga limeota vizuri na lina rangi ya kahawia. Uyoga huu huchakatwa kiwandani kwa vipande vidogovidogo, hukaushwa na kuhifadhiwa vizuri na kufungwashwa tayari kwa matumizi ya soko la ndani na nje ya nchi. Ni zao lenye thamani kubwa kwenye kilimo cha kisasa.

Shamba kubwa la kabichi limepandwa kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa likiwa tayari kwa kusambaza malighafi viwandani, mpangilio huu wa uzalishaji wa kiwango kikubwa kwajili ya kuchakata bidhaa kama juisi mbogamboga zilizo kaushwa na virutubisho.

Shamba kubwa lililolimwa vizuri limesheeni rangi ya kijani kibichi. Mbogamboga hizi za majani hukusanywa kama malighafi za viwandani kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa na kutoa bidhaa mbalimbali kama mbogamboga zilizokaushwa, virutubisho na juisi.

Shamba la kabichi limepandwa kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa, likiwa tayari kwa mavuno kusambaza malighafi viwandani. Mpangilio huu wa uzalishaji wa kiwango kikubwa ni kwa ajili ya kuchakata bidhaa mbalimbali zinazoenda kuuzwa madukani, kama vile juisi, mbogamboga zilizokaushwa na virutubisho.

Shamba la kisasa la matunda lenye mpangilio mzuri likiwa na mimea iliyostawi huku baadhi ya matunda yakiwa yameiva na kua mekundu, huku mengine yakiwa bado ya kijani matunda haya huvunwa kwa uangalifu na kuchakatwa na kupakiwa katika vifungashio kiwandani, kwa ajili ya soko la ndani na nje ya nchi.

Kuku wengi wakiwa ndani ya banda kubwa lenye mpangilio mzuri wamesimama na wakiwa na afya bora. Kuku hawa kufugwa kwa ajili ya kusindikwa na kusambazwa sokoni nyama zao na mayai. Huu ni mfano bora wa kilimo cha viwanda chenye tija na usimamizi mzuri.

Mboga za majani, zimepandwa kwenye shamba kubwa la kisasa la kupandia mimea, huku wakulima wawili wakikagua mazao kwa umakini, wakihakikisha mpangilio mzuri na hali bora ya kilimo cha kisasa. Mimea hii inapelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa ili kutoa bidhaa za kibiashara zenye ubora wa hali ya juu.

Shamba kubwa sana, lililoenea mazao ya rangi ya kijani kibichi na matunda aina ya mananasi yaliyo komaa vizuri, tayari kwaajili ya kuandaa malighafi za viwandani, kwaajili ya kuchakatwa na kusindikwa, ili yaweze kutoa bidhaa bora kama: juisi na matunda yaliyo kauka na virutubisho.

Shamba la kabichi limepandwa kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa, likiwa tayari kwa mavuno na kusambaza malighafi viwandani. Mpangilio huu wa uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya kuchakata bidhaa kama juisi, mboga mboga zilizokaushwa, na virutubisho vya viwandani.

Wakulima wakiwa shambani wanavuna zao la kabichi lililopandwa kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa zikiwa tayari kwa mavuno ya kusambaza malighafi viwandani. Mpangilio huo wa uzalishaji wa kiwango kikubwa kwa ajili ya kuchakata bidhaa kama juisi, mbogamboga zilizokaushwa, na virutubisho vya viwandani.

Shamba kubwa lililomea miche ya minanasi na matunda yaliyokomaa vizuri likiwa limetawala na rangi ya kijani inayoashiria ubora wa mazao haya, mazao haya hukusanywa na kusindikwa ili kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kutoa bidhaa zinazotokana na matunda aina ya mananasi, kama juisi na virutubisho vya viwandani.

Mkulima akiwa anahudumia shamba la mboga za majani lililopandwa kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa likiwa tayari kwa ajili ya mavuno ya kusambaza malighafi viwandani. Mpangilio huu wa uzalishaji wa kiwango kikubwa ni kwa ajili ya kuchakata bidhaa kama juisi, mboga zilizokaushwa, na virutubisho vya viwandani.

Shamba la kisasa la matunda yenye mpangilio mzuri likiwa na mimea iliyostawi huku baadhi ya matunda yakiwa yameiva na kuwa mekundu huku mengine ni bado ya kijani. Matunda haya huvunwa kwa uangalifu, huchakatwa na kupakiwa kwenye vifungashio kiwandani kwa ajili ya soko la ndani na nje ya nchi.

Mboga za majani zinapandwa kwenye shamba kubwa la kisasa la kupandia mimea. Mboga hizi zimepandwa katika mpangilio mzuri wa hali bora ya kilimo cha kisasa, mimea hii inapelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwwa na kusindikwa ili kutoa bidhaa za biashara zenye ubora wa hali ya juu.

Mboga za majani zimepandwa kwenye shamba kubwa la kisasa la kupandia mimea. huku wakulima wawili wakikagua mazao kwa makini. Wakihakikisha mpangilio wa hali bora ya kilimo cha kisasa. Mimea hii inapelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa ili kutoa bidhaa za kibiashara zenye ubora wa hali ya juu.

Migomba ya ndizi iliyoenea kwenye eneo kubwa ikiwa imeota kwa mpangilio mzuri na imebeba mikungu mikubwa ya ndizi ya kijani zilizokomaa. Migomba hii hutumika kutoa mazao na malighafi za viwandani, zinazotumia mazao yanayoenda kuchakatwa na kusindikwa ili kuuzwa katika soko la ndani na nje ya nchi.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

Katika shamba la ndani la uyoga ulioota vizuri na ni mweupe. Uyoga huu huchakatwa kiwandani kuwa vipande vidogovidogo, hukaushwa na kuhifadhiwa vizuri na kufungashwa tayari kwa matumizi ya soko la ndani au la kimataifa. Ni zao lenye thamani kubwa kwa kilimo cha kisasa.

Shamba la mboga za majani limepangwa katika mpangilio mzuri na kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa ikiwa tayari kwa mavuno ya kusambaza malighafi viwandani. Mpangilio huu wa uzalishaji wa kiwango kikubwa ni kwa ajili ya kuchakata bidhaa kama juisi, mbogamboga zinazokaushwa, na virutubisho mbalimbali.

Shamba la mboga za kijani zimepangwa kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa ikiwa tayari kwa mavuno ya kusambaza malighafi viwandani, mpangilio huo uzalishaji wa kiwango kikubwa kwaajili ya kuchakata bidhaa kama: juisi, mbogamboga zilizokaushwa na virutubisho.

Shamba kubwa la kabichi limepandwa kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa, likiwa tayari kwa mavuno ya kusambaza malighafi viwandani, mpangilio huu wa uzalishaji kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya kuchakata bidhaa kama: juisi, mbogamboga zilizokaushwa na virutubisho vya viwandani.

Mfumo wa umwagiliaji wa matone ukiendelea kwa ustadi katika shamba kubwa sana, huku wakulima wakiendelea kukagua mfumo huu unaofanya kazi vizuri katika shamba lenye matuta mengi na miche michanga ya rangi ya kijani kibichi, maji haya hupita hadi kwenye mizizi ya mimea na kuhakikisha mazao mengi yanatoka na yenye faida.

Shamba kubwa sana lililosheheni mipira mikubwa ya maji, huku pembeni kukiwa na mimea michanga ya kijani kibichi inayoendelea kustawi, mabomba haya kufikisha maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea na kuhakikisha mimea inakuwa vizuri kwa ajili ya kupata mazao mengi na yenye ubora.

Mabomba ya maji yamewekwa kwa mpangilio mzuri, yakipita katikati ya matuta makubwa ya mimea shambani. Mfumo wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mkulima jinsia ya kiume akiwa anaweka sawa mabomba katika shamba lililosheheni matuta mengi yenye miche michanga ya rangi ya kijani kibichi, mabomba haya hupitisha maji mojakwamoja hadi kwenye mizizi ya mimea na kuhakikisha mazao yanatoka yenye afya bora na mazao mengi.

Mabomba ya maji yamewekwa katika mpangilio mzuri, yakipita Katika shamba dogo la mimea shambani. Mpango huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mimea hivyo huongeza ufanisi wa kilimo na kusaidia kupunguza upotevu wa maji.

Bomba la maji limechimbiwa chini ya ardhi kwa mpangilio mzuri, likipita katikati ya matuta makubwa ya shamba. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Hivyo kuongeza ufanisi katika kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kukua, miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba, na pembeni kuna mfumo wa umwagiliaji unaohakikisha maji yanatiririka usahihi.

Mabomba ya maji yamewekwa kwa mpangilio mzuri, yakipita katikati ya matuta madogo ya mimea shambani. Mfumo huu wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mabomba ya maji yamewekwa kwa mpangilio mzuri yakipita katikati ya matuta makubwa ya mboga shambani. Mfumo huo wa umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mabomba ya maji yamewekwa kwa mpangilio mzuri yakipita katikati ya matuta madogo ya mimea shambani, mfumo huo umwagiliaji unasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea, hivyo kuongeza ufanisi wa kilimo na kupunguza upotevu wa maji.

Mfumo wa umwagiliaji unaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua, Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kukua. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni Kuna mifumo ya umwagiliaji inayohakikisha maji yanatiririka kwa usahihi, mpangilio huu wa mashamba unaakisi matumizi ya teknolojia ya kisasa katika umwagiliaji kuhakikisha mazao yanapata maji wa kutosha na ubora wa mbegu unahifadhiwa kwa msimu ujao wa kilimo.

Mandhari ya kuvutia yenye uoto wa asili kama nyasi fupi za rangi ya kijani kibichi na miti mirefu yenye majani mazito ya rangi ya kijani huku anga kubwa likiwa limefunikwa na mawingu mengi ya rangi nyeupe, taswira hii inaaksi utulivu wa mazingira.

Mandhari safi na yakuvutia inayoonesha jua kali limepiga katika eneo hili baada ya majani kubadilika rangi yake nakuwa ya kahawia, huku mti ukisimama katikati na ukianza kuchipua majani ya kijani yanayokaribisha msimu wa mvua, huku anga likiwa limefunikwa na mawingu kiasi ya rangi nyeupe.

Mandhari nzuri na ya kutulia ya mabonde na miinuko, ikiwa na uoto mwingi wa asili wa rangi ya kijani kibichi, huku miti ikitengeneza misitu kwa majani mazito ya rangi ya kijani. Milima imetapakaa huku na kule ikiwa imefunikwa na majani ya kijani. Taswira hii inaakisi utulivu wa mazingira.

Ardhi kavu na yenye vumbi nyingiiliyotapakaa, ikiwa katika eneo kubwa lenye miti mikavu iliyotapakaa huko na kule, huku milima mirefu iliyofunikwa majani mazito na rangi ya kijani ikionekana kwa mbali, na anga lenye mawingu mengi ya rangi nyeupe.

Mandhari ya kuvuti yenye uwoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, uliofunika ardhi yote. Huku safu ya milima ikiwa na miti ya rangi ya kijani kizito, na anga lenye mawingu mengi na kuashiria msimu wa mvua uliokaribu.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya rangi ya kijani kibichi na vichaka vya miti vilivyotapakaa huku na kule. Huku safu za vilima zikitokea kwa mbali na barabara ndefu ya vumbi ikikatisha katikati. Anga lenye mawingu mengi yanayoashiria mvua zijazo.

Mlima mrefu ukiwa na barafu inayoshuka juu yake na mawingu juu ya vilele vyake huku chini kukiwa na miche michache ya kijani anga la bluu limepambwa na mawingu meupe ikiunda mandhari ya utulivu na ya kuvutia ya asili.

Mandhari kubwa yenye bwawa kubwa la maji masafi yaliyoakisi rangi ya bluu kutoka angani huku likiwa limezungukwa na uoto mkubwa wa asili wa majani ya rangi ya kijani kibichi na miti mingi iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa lina mawingu kiasi yaliyotapakaa huku na kule.

Mandhari safi na ya kuvutia yenye ardhi tambarare, ikiwa na uoto mwingi wa asili wa nyasi za rangi ya kijani na miti iliyotapakaa huku na kule, huku katikati kukiwa na mto mrefu unaopitisha maji yake na kupeleka hadi mbali, na milima na safu zake ikitokea kwa nyuma sana kwa hali ya ukungu.

Mandhari safi na kuvutia yenye miinuko na mabonde iliyosheheni wote wa asili wanawake wa kijani kibichi, huku miti midogo ikitapakaa huku na kule yenye matawi mazito ya rangi ya kijani na anga kubwa la bluu likiwa na mawingu meupe pe yanayowakisitasiyo ya uzuri wa mazingira.

Mandhari safi na ya kuvutia yenye bwawa kubwa, lililoakisi ya bluu mkolezo kutoka angani, huku ikizungukwa na uoto wa asili wenye nyasi za rangi ya kijani kibichi na miti mingi yenye majani mazito ya rangi ya kijani; huku milima na safu zake ikishamiri kwa mbali.

Madhari ya kuvutia yenye miti mingi, na vichaka vya hapana pale rangi ya kijani na ardhi iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani kibichi, huku anga likionekana kwa mbali. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likionekana kwa mbali, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Milima yenye miti minene na maua ya kijani yakijitokeza kwa wingi. Yakipambwa na mawingu mazito yanayoelea polepole angani yakitoa madhali nzuri na tulivu yenye uhai wa asili ikuashiria utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya rangi ya kijani, na ardhi iliyofunikwa na uoto wa asili, huku mlima mrefu ukitelemsha seruji yake kutoka kileleni kwenda chini. Mandhari hii inaakisi utulivu wa mazingira na uzuri wa nchi.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye mabonde na miinuko yaliyofunikwa na uoto wa asili wa rangi ya kijani kibichi na miti ya kijani; huku anga likiwa na mawingu yanayoelewa kwa upole. Taswira hii inaakisi utulivu wa mazingira.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye ardhi iliyofunikwa na uoto wa rangi ya kijani huku anga likiwa na mawingu mazito, na mto ukikatisha katikati kutiririsha maji yake. Taswira hii inaakisi utulivu wa mazingira na uzuri wa nchi.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi iliyo funikwa na majani mazito ya rangi ya kijani na mto mwembamba unao katisha katikati ya uoto huo wa asili kutiririsha maji yake mpaka mbali, taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye mti mingi ya kijani kibichi iliyotapakaa hapa na pale na milima iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi ni taswira inahakikishi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mifupi ya rangi ya kijani na ardhi na milima iliyofunikwa na majani ya mazito ya rangi ya kijani kibichi, huku barabara ya vumbi ikikatisha katikati ya eneo hili; na anga la bluu likitapakaa na mawingu kiasi mandhari hii inaonesha utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya rangi ya kijani kizito, na ardhi na milima iliyofunikwa na rangi ya kijani kibichi, huku anga likiwa limetanda mawingu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya hapa na pale na bwawa dogo likiwa katikati; huku majani ya kijani kibichi yakionekana kwa mbali na anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaaksi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye miti mirefu iliyobeba matawi ya kijani kibichi, na ardhi iliyofunikwa na majani makavu huku barabara kavu ikikatisha katikati; na anga likiwa na mawingu kiasi yanayo pamba taswira ya nchi.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya hapa na pale ya rangi ya kijani na milima na mabonde iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani kibichi huku anga likiwa linaonekana kwa mbali, taswira hii inaakisi uzuri wa asilili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi na vichaka vya hapa na pale, na ardhi iliyofunikwa na uoto wa asili wenye rangi ya kijani kibichi, huku mto mwembamba ukitiririsha maji yake katikati. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na ardhi iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira inayoonyesha tabia ya nchi.

Mandhari safi na ya kuvutia yenye bwawa kubwa na maji safi na uoto wa asili ukizunguka eneo hili uliotapakaa majani ya rangi ya kijani kibichi, huku anga la bluu likiwa na mawingu mengi yanayoelea angani kwa upole, taswira hii inaakisi utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mingi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku anga likiwa na mawingu kiasi. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mandhari ya kuvutia yenye bwawa kubwa lililoakisi rangi ya buluu kutoka angani na mti mrefu ukiteremsha kivuli chake kwa ajili ya wanyama kupumzika, huku ndege mbalimbali wa angani wakitua katika eneo la bwawa iliwapate maji. Mandhari hii inaakisi utulivu wa mazingira na uzuri wa tabia ya nchi.

Mandhari nzuri na yakuvutia yenye miti mingi ya rangi ya kijani na uto wa asili uliofunika ardhi kwa rangi ya kijani kibichi, huku mto mwembamba ukitiririsha maji yake katikati ya uoto huu wa asili taswira hii inaakisi utulivu wa mazingira.

Twiga mrefu amesimama karibu na miti na vichaka, akitazama kwa utulivu kwa mbali sana maghorfa yakichomoza juu ya mandhari ya asili; yakionyesha mchanganyiko uliopo kati ya pori, wanyama na mji.

Mandhari ya kuvutia yenye miti mirefu na iliyobeba majani ya kijani, baadhi iliyofunikwa na majani ya kijani kibichi, huku anga likiwa limetawala rangi ya bluu. Taswira hii inaakisi uzuri wa asili wa utulivu wa mazingira.

Mandhari tulivu yenye miti michache iliyokuwa na rangi ya kijani kibichi na milima iliyofunikwa na majani mazito ya rangi ya kijani, huku ardhi ikiwa angavu na anga likiwa na mawingu kiasi; taswira hii inaakisi uzuri wa asili na utulivu wa mazingira.

Mbuzi wengi wenye afya nzuri, wamesimama shambani wakionekana wakiwa Wana nguvu na mwili uliojengeka vizuri. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya nyama, maziwa, na ngozi, na pia inaonyesha mafanikio ya ufugaji bora, unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mbuzi wa jinsia ya kike aliyenona vizuri amesimama katika eneo la wazi la uwanja lenye nyasi fupi. Mbuzi huyu hutumika kwa kazi mbalimbali kama maziwa, nyama na kazi, anaonyesha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mbuzi mwenye afya nzuri, kasimama kwenye banda akiwa mwenye nguvu na mwili uliojengeka vizuri. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili maziwa, nyama au kazi, na inaonesha mafanikio ya ufugaji bora, unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mbuzi wenye afya njema wakiwa katika banda lao wakiwa wenye nguvu na mwili uliojengeka. Hii ni moja ya mifugo inayofugwa kwa ajili ya maziwa na nyama au kazi, na inaonesha mafanikio ya ufugaji bora unaozingatia lishe na matunzo ya wanyama.

Mbuzi wa rangi tofauti wakiwa wamesimama kandokando ya barabara ya vumbi wakila majani yaliyoko kwenye miti, wakiwa wenye afya njema na wanaopendeza. Mbuzi hao hutumika kama nyama, maziwa na pia husaidia kazi shambani.

Mbuzi wa rangi tofauti wamesimama kandokando ya barabara ya vumbi wakila majani yaliyoko kwenye mti, mbuzi hawa wanaonesha na kuakisi afya nzuri na nguvu, hutumika kwa ajili ya maziwa, nyama au kazi mashambani.

Kuku wengi wa rangi nyekundu wenye afya na mwonekano mzuri , wakiwekwa ndani ya banda lao la kisasa na lina vifaa vya kisasa kwa ajili ya kuwasaidia kupata chakula. Kuku hawa hutumika kama mboga nyumbani na pia mayai yao hutumika kama chakula na mengine hupelekwa kwa ajili ya kuuzwa ili kujipatia kipato.

Mkulima wa jinsia ya kiume akiwa amesisima nje ya banda kubwa la mbao akiwatoa bata wengi wa rangi nyeupe kutoka ndani wa banda hilo kuleta nje, bata hawa hutumika kwa ajili ya chakula pia wanataga mayai yanayotumika kwa ajili ya chakula au biashara.

Mfugaji aliyevalia nguo za kijani analisha bata wengi weupe na wakubwa wakiwa na afya nje ya banda lililozungushiwa mbao, lenye usafi na mazingira ya ufugaji wa kisasa wanaozingatia usafi na lishe bora ya kila siku.

Mfugaji wa jinsia ya kike aliyevalia koti jeupe, analisha kuku wengi wakubwa na wenye afya na nguvu. Wakiwa ndani ya banda lililozungushiwa uzio wa mbao, safi na lenye mazingira mazuri ya ufugaji wa kisasa unaozingatia usafi na lishe bora kila siku.

Ndege aina ya kanga wakitembea kwa utulivu wakiwa na afya njema, wote wakitafuta chakula ardhini; mazingira ni salama na yana nyasi fupi wakifugwa kwa ajili ya nyama na mayai katika mazingira ya kufugia.

Kilimo cha kisasa cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia shamba kubwa lililosheheni matuta mengi yaliyopandwa mimea michanga kwa ajili ya kuotesha mbegu hizo, katikati ya matuta haya kuna mipira ya maji inayopita ili kuhakikisha maji yanapita moja kwa moja kwenye mizizi ya shamba, mpangilio maalumu wa mashamba hayo unaonyesha ubora ulipo katika kuzalisha mbegu bora zinazotumika katika kilimo kinachofuata.

Kifungashio maalumu kilichobeba rangi ya dhahabu na rangi ya kijani, kikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri inayoashiria ubora wa mbegu hiyo. Juu ya kifungashio kuna maandishi yanayosomeka "Royal seed", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha kuzalisha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia miche mingi ya kijani kibichi iliyopangwa katika mistari iliyonyooka na ikiwa na hatua zinazowezesha kukua vizuri, pembeni ya miche hii kuna mipira ya maji inayo hakikisha maji yanaingia moja kwa moja kwenye mizizi ya miche hii, kilimo hiki kinahakikisha mbegu zinatoka bora kwa ajili ya kilimo kinachofuata.

Vifungashio mbalimbali vilivyobeba rangi ya kahawia na picha ya mazao na mimea iliyostawi vizuri inaashilia ubora wa mbegu hizo, juu ya vifungashio kuna maandishi yanayosomeka ''zuna seeds'' ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Muhudumu wa jinsia ya kike amesimama mbele ya rafu iliyopangwa vifungashio mbalimbali vilivyopangwa vizuri katika rafu ya mbao. Mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kijipatia mbegu bora kwaajili ya kulima na kupata mazao ya ubora wa hali ya juu.

Kilimo chakuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi katika shamba kubwa ambapo wakulima wawili wanaendelea kuzunguka wakihakikisha kila mbegu inaota vizuri. Mbegu hizi zimepangwa katika mistari ilionyooka na zimeachiwa nafasi zakutosha ili kustawi vizuri, huku mfumo waumwagiliaji wa matone ukiendelea kumwagilia kwa uhakika. Mpangilio wa mashamba huu unahakikisha mbegu bora zinatoka kwaajili ya kilimo kinachofata.

Mhudumu wa jinsia ya kike akiwa amesimama mbele ya rafu; zilizopangwa vizuri vifungashio mbalimbali vya mbegu na mbele yake kukiwa na meza iliyopangwa vifungashio vikubwa, vilivyojazwa mbegu hizo. Mahali hapa ni muhimu kwa wakulima kwa kujipatia mbegu bora za kwenda kulima, kwa ajili ya kujipatia mazao mengi na yenye faida.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi, katika shamba lililopangiliwa vizuri na lenye miche mingi ya rangi ya kijani kibichi. Miche hii imepandwa kwa nafasi ikihakikisha kila mti unakuwa vizuri, huku pembeni kukiwa na mipira iliyopitishwa kwa ajili ya umwagiliaji. Mpangilio huu wa miche, unahakikisha upatikanaji wa mbegu bora zinazotumika katika msimu ujao wa kilimo.

Mbegu zihupangwa vizuri katika makopo maalumu na kuwekwa katika boksi kubwa la kilimo cha kisasa, tayari kwa ajili ya kukuza mbegu hizo zinazotumika kwenye kilimo cha baadae, huku zikizingatia rutuba ya udongo na maji yanayomwagiliwa kwaajili ya kuotesha mbegu hizi za kwenye kilimo kijacho.

Vifungashio mbalimbali vilivyobeba rangi tofautitofauti ikiwemo nyeupe na machungwa, zikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri inayoashiria ubora wa mbegu hizo, juu ya vifungashio hivyo kuna maandishi yanayosomeka strake ikiwa ni alama bora katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kwenye makopo maalumu yaliyotengenezwa vizuri kwaajili ya kukuzia mbegu hizi, makopo haya yamejazwa udongo wenye rutuba unaosahidia mbegu hizi kukua na kutoa mbegu zenye ubora wa hali ya juu unaoenda kusahidia katika msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi katika shamba dogo lenye matuta na miche michanga ya kijani kibichi. Matuta haya yamepitisha mabomba maalumu yanayohakikisha umwagiliaji wa uhakika unaendelea. Mpangilio huu wa miche hii, unaonesha juhudi zilizopo katika kuzalisha mbegu zenye ubora.

Kifungashio cha mbegu kilichobebe rangi ya nyeupe, njano na kijani, kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri inayoashiria ubora wa mbegu hiyo. Juu ya kifungashio kuna maandishi yanayosomeka "SIMILAW SEEDS" ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani na rangi ya njano, kikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri inayoashiria ubora wa mbegu hii. Juu ya kifungashio kuna maandishi yanayosomeka "Simlos Seed", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kikiendelea kwa ustadi katika mimea michanga iliyopandwa vizuri katika udongo wenye rutuba, katikati ya mimea hii kuna mpira wa maji unaopitisha maji ya matone na kuhakikisha kila mmea unapata maji ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri, mpangilio huu wa mimea hii unaonesha juhudi zinazotumika katika kuzalisha mbegu bora.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

Kifungashio cha mbegu chenye rangi ya dhahabu na kijani, kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri unaoashiria ubora wa mbegu hizo. Juu ya kifungashio kuna alama inayosomeka"IASEDI" .ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi, iliyopandwa kwa hatua sahihi, Kila mche hupewa nafasi ya kutosha kwaajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji ambayo husaidia umwagiliaji wa uhakika. Mpango makini wa kilimo hiki unaonesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi ililopangwa kwa hatua sahihi kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika, mpangilio makini wa mazao haya kuonyesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwaajili ya kukua vizuri miche hiyo imepandwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inasahidia umwagiliaji wa uwakikia mpangilio makini wa mimea hii inaonesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani kibichi na njano, ikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri, kinachoashiria ubora wa mbegu hiyo. Juu ya kifungashio kuna maandishi yanayosomeka "Simlo", ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio vya mbegu vimebeba rangi tofauti vikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri inaashiria ubora wa mbegu hizo, juu ya vifungashio kuna maandishi yaliyoansikwa strirake yakiwa na maana ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vikiwana aina ya rangi tofauti na picha ya mimea iliyostawi vizuri, inayoashiria ubora wa mbegu hizo juu ya vifungashi kuna maandishi yaliyoandikwa (STRARKE) ikiwa ni alama ya kuamnika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi kila mtu akiwa na nafasi ya kutosha ya kukua vizuri miche hiyo imepandwa kwenye udongo wenye ruthba na pembeni kuna mipeo ya maji na wasaidie umwagiliaji wa uhakika mpangilio makini wameahidi unaonyesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora, kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi. Kila mche ukipata nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua. Miche hii imepangwa kwenye udongo wenye rutuba. Mpangilio makini wa mashamba haya, unaonesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu, kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora, kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche imepangwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika. Mpangilio makini wa mbegu hizi unaonesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga iliyopangwa kwa hatua sahihi. Kila mti ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miti imepangwa kwenye udongo wenye rutuba na pembeni kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa kileo. Uangalizi makini wa mimea hii unaonyesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa ajili ya matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani, kikiwa na picha ya mimea iliyostawi, inayoashiria ubora wa mbegu hiyo. Juu ya kifungashio kuna maandishi yaliyoandikwa "TECHNISEM", ikiwa ni alama ya kuamka katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora inaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa kwa hatua sahihi, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche hii imepandwa kwenye maboksi maalumu yenye udongo wenye rutuba. Mpangilio huo makini wa miche hii wanaonyesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Kilimo cha kisasa cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga iliyopangwa kwa hatua, kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukua vizuri. Miche imepandwa kwenye vyombo maalumu ambavyo vimewekewa udongo wenye rutuba. Mpangilio huu makini wa hizi mbegu unaonesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora kwa ajili ya matumizi yajayo ya msimu wa kilimo.

Aina mbalimbali za mbegu zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye mifuko ya rangi ya kaki, mbegu hizi ni kama vile: maharagwe, mtama, mahindi na ulezi, na nyinginezo, zikiwa zimetambulishwa kwa vibandiko vilivyowekwa ndani ya mifuko hii.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya njano na ya kijani, kikiwa na picha ya zao lililostawi vizuri kinachoashiria ubora wa mbegu hiyo, juu ya kifungashio kuna maandishi yaliyoandikwa "EASEEDS" ikiwa ni alama ya kuaminika ya katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani na dhahabu, kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri, inayoashiria ubora wa mbegu hiyo. Juu ya kifungashio kuna maandishi yaliyoandikwa “Royalseed”, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu, vikiwa vimebeba rangi ya kijani na picha ya mazao mbalimbali yaliyostawi inaashiria ubora wa mbegu hizo. Juu ya vifungashio hivi kuna maneno yaliyoandikwa teki ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi, kupitia mimea michanga ya kijani kibichi, iliyopangwa kwa hatua sahihi kila mche ukiwa na nafasi ya kuota kwaajili ya kukuwa vizuri. Miche hii imepandwa kwenye udongo wenye rutuba. Mpangilio makini wa mche hii unaonesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajia kutumika katika shughuli za kilimo zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye vyombo vya plastiki vya rangi tofauti, mbegu hizi kama vile maharage, mtama, mahindi, dengu na zinginezo zinatamburishwa kwa vibandiko vya rangi tofauti, zinakusudiwa kwa wakulima kuongeza uzalishaji wa kupata mazao yenye ubora zaidi.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vilivyobeba rangi tofauti, vikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri, vinavyoashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya vifungashio kuna maandishi yanayosomeka "strake", ikiwa ni alama za kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Aina mbalimbali za mbegu bora zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye mifuko mbalimbali, kama vile: mtama, mahindi, ulezi, dengu na nyinginezo. Zinatambulishwa kwa vibandiko, vilivyopo katika makopo yaliyoko mbele ya duka hilo.

Kifungashio cha mbegu, kilichobeba rangi ya njano na kijani, kikiwa na picha ya zao lililostawi vizuri, inaashiria ubora wa mbegu hiyo. Juu ya kifungashio kuna maandishi yanayosomeka Hiasidi, ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Aina mbalimbali za mbegu bora, zinazotarajiwa kutumika katika shughuli za kilimo, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye magunia ya rangi mbalimbali. Mbegu hizi ni kama vile maharage, mtama, mahindi, ulezi, dengu na nyinginezo, zinatambulishwa kwa kwa vibandiko tofauti, zinakusudiwa kusaidia wakulima kuongeza uzalishaji, na kupata mazao yenye ubora zaidi.

Kifungashio cha mbegu kilicho beba rangi ya kijani na njano ikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri kinacho ashiria ubora wa mbegu hiyo juu ya kifunga shio kuna maandishi yalioandika ia sidi yenye alama ya kuhaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Vifungashio mbalimbali vya mbegu vikiwa vimebeba rangi za kijani na picha ya mazao yaliyostawi vizuri, ikiashiria ubora wa mbegu hizi. Juu ya vifungashio hivi kuna maneno yaliyoandikwa "STARKE", yakiashiria kilimo cha mbegu bora katika mazao haya.

Kifungashio cha wengi ya kati kimeandikwa neno Kaopiazi kikionyesha aina ya mbegu zinazolimwa ndani. Muonekano wake wa kawaida unaleta taswira ya mbegu zinazotegemea na kuthaminiwa katika kilimo cha mazao ya kunde kwa ajili ya chakula na biashara.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea ya kijani kibichi iliyopangwa vizuri kwa hatua sahihi katika shamba hili la kisasa. Kila mche ukiwa na nafasi ya kutosha miche kwa ajili ya kukua vizuri. Miche imepangwa kwenye udongo wenye rutuba kuna mipira ya maji inayosaidia umwagiliaji wa uhakika. Mpangilio wa makini wa mashamba haya unaonyesha dhamira ya kupata mbegu zenye ubora wa hali ya juu.

Kilimo cha kuzalisha mbegu bora kinaendelea kwa ustadi kupitia mimea michanga ya kijani kibichi iliyopangwa kwenye maboksi maalum kwa hatua sahihi na kila miche ukiwa na nafasi ya kutosha kwa ajili ya kukuwa. Miche hii imepandwa kwenye udongo wa rutuba, mpangilio makini wa mashamba haya unaonyesha dhamira ya kupata mbegu zime ubora wa hali ya juu kwa matumizi ya msimu ujao wa kilimo.

Muuzaji akiwa amesimama ndani ya duka lenye vifungashio vya mbegu vilivyobeba rangi mbalimbali na vikiwa na picha ya mimea iliyostawi vizuri, juu ya vifungashio hivi kuna maandishi yanayoonyesha alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani na rangi ya dhahabu, kikiwa na picha ya mmea uliostawi vizuri inayoashiria ubora wa mbegu hiyo, juu ya kifungashio kuna maandishi yanayosomeka (EASEED) ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Kifungashio cha mbegu kilichobeba rangi ya kijani na dhahabu, kikiwa na picha ya zao lililostawi vizuri inaashiria ubora mbegu hii, juu ya kifungashio kuna maandishi yaliyoandikwa 'royal seed' ikiwa ni alama ya kuaminika katika kilimo cha mbegu bora.

Wahudumu wawili wajinsia ya kiume wakiwa wamesimama huku wamemshikilia mbwa mkubwa mrefu na mwenye manyoa ya kupendeza. Wanaojishughulisha na kuakikisha mbwa hao wanapata afya nzuri na matunzo yanayoweza kuimarisha ustawi wao.

Mbwa wa aina mbali mbali na rangi tofauti na ukubwa tofauti wamesimama wakiwa na wahudumu wao wa afya mbele ya gari la rangi nyeupe, mbwa hawa wanaopokea huduma stahiki kutoka kwa wataalamu wao wa afya inayosababisha kuwa na afya njema.

Banda la mifugo lililotengenezwa kwa mbao nzuri, limejengwa kwa mapngilio unaozingatia afya na ustawi wa mifugo, likiwa na nafasi ya kutosha la uingizaji hewa wa kutosha kwa wanyama, na kulindwa dhidi ya mvua kali na jua kali.

Mtaalamu wa afya ya wanyama akiwa ameshikilia mbwa mwenye rangi nyeupe na nyeusi mdogo akiwa tayali kupokea huduma za afya kutoka kwa mtaalamu huyu aliyeshikilia vifaa maalumu kwaajili ya kuangalia afya na kumpima kama anashida yoyote na kuhakikisha mwenye afya njema na bora.

Wahudumu wawili wa afya wa kiume na kike, wakiwa wamevalia nguo maalumu, wakiwa wamesimama na kumpima mbwa mzuri wa rangi nyeupe aliyesimama juu ya meza. Wanamuhakikishia ana afya njema na wanatoa shida yoyote ya wadudu wanaotembea, kwa ajili ya kuimarisha afya yake kama mnyama mwenye furaha.

Mabanda ya mifugo ya ukubwa tofauti, yametengenezwa kwa mpangilio wa kisasa kwa ajili ya kutoa hifadhi salama kwa wanyama mbalimbali. Mazingira haya yanasaidia katika ufuatiliaji wa afya ya mifugo na utoaji huduma bora za kitiba.

Muhudumu wa afya ya wanyama akiwa amemshika mbwa mkubwa, akiwa amekaa katika eneo la wazi akiwa na afya njema na manyoya yanayong'aa, muonekano wake unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya, kutoka katika wataalamu wa afya.

Mabanda ya mifugo ya ukubwa tofauti yametengenezwa kwa mpangilio wa kisasa kwaajili ya kutoa hifadhi salama kwa wanyama mbalimbali, mazingira hayo yamesaidia katika ufuatiliaji wa afya ya mifugo na utoaji wa huduma bora katika tiba.

Mabanda ya mifugo ya ukubwa tofauti yametengenezwa kwa mpangilio wa kisasa kwajili ya kutoa hifadhi salama kwa wanyama mbalimbali, mazingira hayo husaidia katika ufatiliaji wa afya ya mifugo na utoaji wa huduma bora za kitiba.

Mbwa wa rangi tofauti wakiwa wameketi katika banda lao la mbao, huku wakiwa na afya na nguvu na manyoya angavu, taswira hii inaakisi ubora uliopo katika afya ya wanyama inayozingatia makuzi na malezi ili kuwakinga na magonjwa na athari mbalimbali.

Mbwa wa ukubwa tofauti wamekaa katika eneo la wazi, wakiwa na afya njema na manyoya yanayong`aa, muonekano wao unaashiria malezi bora na huduma stahiki za kiafya kutoka katika wataalamu wa afya ya wanyama.

Mbwa wa rangi nyeusi akiwa amekaa ndani ya banda la mifugo, lililotengenezwa na mbao, likiwa limejengwa kwa mpangilio unaozingatia afya na ustawi wa mfugo, likiwa na nafasi ya kutosha ya uingizaji hewa na mnyama kulindwa dhidi ya mvua na jua kali.

Wahudumu wa afya za wanyama wakiwa wamevalia makocha meupe wakiwa wamesimama na mbwa wengi tofauti na mvua tofauti kwa katika eneo la wazi wakiwa na afya njema na manyoya muonekanano wao wanaashiria malezi bora na huduma za kiafya kutoka katika wataalamu hao wa afya za wanyama.

Twiga warefu wakiwa porini, wanatembea taratibu juu ya ardhi yenye udongo ulio na nyasi za kijani kibichi. Mandhari ya kuvutia yenye miti michache ni miongoni mwa vivutio vya kipekee vya wanyama pori, vinavyaowavutia watalii kutoka nje na ndani ya nchi.

Kima mwenye manyoya meusi na mkia mrefu, amesimama juu ya udongo akitazama mbele kwa umakini. Mkia wake mrefu umenyooka nyuma na macho yake yanachunguza kila upande wa msitu. Ni mnyama pori mwenye tahadhari kubwa na anaishi maeneo ya msituni.

Tembo mdogo akiwa amesimama juu ya ardhi kavu, akinywesha maziwa na muhudumu wa eneo hili. Akiwa na afya nzuri na kwa nyuma Kuna kundi la watu wakimuagalia kwa mbali. Eneo hili ni sehemu ya huduma za wanyama katika kituo cha hifadhi.

Twiga mrefu akiwa porini akitembea taratibu juu ya ardhi yenye nyasi kavu, kati ya mandhari ya kuvutia yenye miti michache ni miongoni mwa vivutio vya kipekee vya wanyama vinavyovutia watalii kutoka katika ndani na nje ya nchi.

Kima mwenye manyoya meusi amesimama akitazama mbele kwa makini na macho yake yanachunguza kila upande wa msitu, ni mnyamapori mwenye tahadhari kubwa na anaeishi katika maeneo ya msitu.